Hizi ni mitambo za kudhibiti umeme. Mitambo kama hizi huwa zinapatikana katika majumba ama sehemu yoyote ambayo inatumia umeme. Mitambo hii husaidia kudhibiti kiwango cha umeme ambacho kinatumiwa na pia husaidia kuondoa ajali za umeme kwa kudhibiti kiwango cha umeme ambacho kinatumika na vitu vyote vinatumia umeme.

Hiki ni kituo kikubwa cha usambazaji, wa umeme. Kituo hiki kinapatikana nchini Kenya, mahala panapo julikana kama Isinya. Hii ni mojawapo ya vituo vikubwa sana ambapo vinatumika katika kusambaza umeme nchini Kenya.

Hizi ni minara ambazo zinashikilia nyaya za kusafirisha umeme kwa hali ya juu. Minara hii inasaidia katika kusaidia kusafirisha umeme kutoka kituo ambacho umeme inategenezwa mpaka kituo cha usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo cha kutengeneza umeme. Vituo kama hivi ni muhimu sana kwani vimetumika katika kutengeneza kisha kusambaza umeme. Vituo kama hivi vinafaa kuwa na wataalamu wa hali ya juu kwani visipoangaliwa kwa umakini vinaweza kuleta maafa makubwa sana.

Hiki ni kituo cha kusambaza na kudhibiti umeme. Vituo kama hivi vinapatikana kote na ni vituo muhimu sana, kwani vinahakikisha kwamba umeme unasafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa hali ambayo ni salama na ambayo haileti madhara yoyote.

Hizi ni minara ya umeme ambazo zinashikilia nyaya za umeme ambazo zina beba umme wa kilowati mingi sana na hizi zinatumika kutoa umeme katika mahala ambapo inakotengenezwa mpaka kwenye kituo cha kusambaza umeme.

Mtu huyu amepanda kwenye gari na anarekebisha nyaya za umeme. Mambo ya umeme yanafaa kushughulikiwa na watu wenye mtaalamu wa kutosha, la si hivyo inaweza kuleta madhara mengi sana, kwani umeme isipo shughulikiwa inavyofaa, inaweza kuleta maafa makubwa.

Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme. Vituo kama hivi vinapatikana kote na vinasaidia katika kudhibiti na kusambaza umeme kwa kiwango kinachofaa kuelekea katika sehemu nyingi kama vile manyumbani kwa watu na viwandani.

Mtu huyu ambaye ni mtaalam wa umeme amepanda kwenye ngazi ili kurekebisha nyaya za umeme. Hii ni hali ambayo inataka taadhari kubwa na inataka mtaalam kushughulikia kwani ajali za umeme huwa zina maafa makubwa mara nyingi.

Mitambo hii inatumika kudhibiti na kusambaza umeme. Mitambo kama hii inafaa kushughulikiwa na wataalam wa mitambo. Hii inasaidia katika kuzuia maafa ambayo yanaweza kutokana na ajali za umeme.

Hili ni jumba kubwa ambalo kando yake kwenye ukuta kuna nyaya za umeme ambazo zinatumika katika ulinzi kusaidia na kuzuia watu kuingililia jumba hili kupitia nyota zake.

Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme. Vituo kama hivi vinapatikana kote, na vinatumika, katika kusambaza umeme, kutoka hapa, hadi kwenye manyumba ya watu, viwanda, na mahali nyingine ambayo inatumia umeme.

Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme. Hizi vituo zinasaidia sana katika kudhibiti na kusambaza umeme. Vituo kama hivi vina wataalamu maalum ambao wanasaidia kuhakikisha kwamba umeme unadhibitiwa na unapelekwa mahali ambapo panafaa kwa kiwango ambacho kinafaa.

Hili ni bwawa la maji. Bwawa hili linapatikana nchini Kenya na linajulikana kama bwawa la Masinga. Bwawa hili ambalo ni kubwa na lina maji mengi sana linatumia maji yake kupeleka katika mji wa Nairobi na sehemu nyingine nchini Kenya kwa matumizi ya watu.

Hiki ni kituo cha kusambaza na kutibiti umeme. Vituo kama hivi ni muhimu sana kwani inasaidia katika kutibiti umeme kwa njia inayofaa, bila kuleta matara yoyote. Umeme inavaa utaalam nyingi kwani bila kushughulikiwa vilivyo unaweza kuleta Maafa makubwa sana.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kilicho kando ya bwawa. Mabwawa husaidia katika utengenezaji wa umeme kwani maji ya mabwawa yanasaidia katika kuzungusha mitambo ambayo inatengeneza umeme kisha vituo vinavyokuwa kando ya bwawa hilo vinatumiwa kudhibiti na kusamabaza umeme huo kwenda sehemu ambao unapaswa kwenda.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme. Vituo kama hivi ni muhimu kwani vinasaidia katika kudhibiti na kusambaza umeme. Vituo kama hivi vinatoa umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine na pia zinadhibiti kiwango na hali ya umeme hiyo ili kuhakikisha kwamba hakuna madhara ama maafa yoyote.

Minara hii inabeba nyaya ambazo zinabeba umeme wa kiwango cha juu. Minara kama hii na nyaya kama hizi inasaidia kutoa umeme katika kituo cha kutengeneza umeme hadi kwenye kituo cha kusambaza umeme.

Kituo hiki cha udhibiti na usambazaji wa umeme kina minara mirefu na nyaya mingi sana. Vituo kama hivi vinatumika katika udhibiti na usambazaji wa umeme kutoka sehemu moja mpaka nyingine kwa hali inayofaa ili kuzuia maafa kutokana na ajali za umeme.

Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme. Vituo kama hivi ambavyo mara nyingi vinamilikiwa na serikali ama kampuni za kusambaza umeme vinasaidia katika kudhibiti na kusambaza umeme kutoka sehemu moja mpaka majumbani, viwandani na sehemu lingine ambazo umeme unahitajika.

Hii ni sehemu ya mto ambapo imejazwa na maji taka. Hii ni hatari kwa binadamu wanaotumia maji haya na pia ni hatari kwa viumbe vya majini ambavyo vinatumia maji haya kama makao yao.

Watu hawa wanaweka mabomba ya kupitisha maji taka. Mabomba ya maji taka ni muhimu kwani yanasaidia kupitisha maji taka kwa sehemu ambazo zinafaa na kuzuia kufurika maji taka mtaani ama mahali pasipofaa kufurikwa.

Hawa ni ndovu. Ndovu ni mojawapo ya wanyama wakubwa sana duniani. Ndovu huvutia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali kwa utalii na kuja kuangalia zile nchi ambazo zina hawa wanyama kutengeneza pesa mingi kupitia utalii.

Huu ni mtaa wa mabanda. Mtaa wa mabanda una makazi duni ambayo hayana mambo muhimu kwenye maisha ya binadamu kama vile maji safi, uokotaji wa maji taka na mahala pa kujisaidia pasafi.

Mtu huyu anafua nguo nje ya nyumba yake ambayo inaonekana kuwa katika hali duni ya mabandani. Hii ni hali halisi katika nchi nyingi za kiafrika haswa katika mijiji ambayo ina mitaa duni ya mabanda.

Wanafunzi hawa wanashiriki katika masomo. Elimu ni jambo la kutiliwa maanani haswa katika watoto kwani inawapa maarifa na maadili muhimu ambayo inawasaidia kukabiliana na maisha na pia inawapa maarifa ya kuwasaidia katika maisha yao ya usoni.

Haya ni mazao ya shambani kama vile viazi, mayai, nyanya na kadhalika ambayo yamepangiliwa kwa mpangilio unaoonekana kuwa wa sokoni ama mahali pa uuzaji. Yanangojea wanaunuzi waje wanunue ili watumie mahala wanapoenda kuzitumia.

Simba jike huyu yupo kwenye mbuga ya wanyama. Simba jike ni kivutio kikubwa cha watalii. Nchi ambazo zina mbuga ambazo zina simba ama simba jike hupata watalii wengi sana ambao hulipa pesa nyingi ili kuja kuzitazama.

Mtu huyu anatumia bomba lenye maji kujaza mitungi kwa maji. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi ambazo hazina maji yenye mifereji. Hii inasaidia kupeleka maji sehemu tofauti tofauti ili kusaidia binadamu anayeishi huko kutumia maji haya.

Watu hawa wanashirikiana katika kupanda mche wa mti. Upanzi wa miti ni muhimu sana kwa binadamu kwani inasaidia katika kuhifadhi mazingira na pia miti inafaa kuhifadhiwa ili kuhakikisha kwamba hali ya hewa iko sawa sawa

Nyati hawa wanakunywa maji katika sehemu ya mto. Mito ndio mahala ambapo wanyama pori hupata kuweza kunywa maji. Nyati na wanyama pori wengine huenda mahala hapa na mahala pengine kama hapa mara nyingi baada ya chakula ili kuweza kunywa maji.

Watu watatu hawa wanateremka kutoka milimani. Utalii wa milima maarufu sana na watu wengi. Utalii wa milima unahusisha watu kutembelea milima tofautitofauti na kufanya mazoezi ya kupanda hadi kileleni kisha kushuka tena.

Mahala hapa pametupwa takataka mingi, haswaa takataka ya plastiki. Takataka ya plastiki ni takataka isiyofaa kutupwa kiholela kwani takataka hiyo inaweza kukaa muda mingi bila kuoza ama kusaidia katika rotuba ya udongo.

Watu hawa wanapanda miche ya miti. Miti ni muhimu kwa binadamu kwani inasaidia kuhifadhi mazingira na binadamu wanashauriwa kuhifadhi miti na kutoharibu miti kiholelaholela.

Punda milia hizi zinakula nyasi katika mbuga. Punda milia ni kivutio kiikubwa cha watalii na nchi ambazo zina mbuga ambazo zina punda milia zatengeneza pesa mingi kwani watalii wanalipa pesa mingi ili kuja kuzitazama.

Mtu huyu amesimama na kumshikilia twiga. Hawa ni wanyama pori ambao wanapendwa sana na maarufu sana katika nchi nyingi. Twiga wanapendwa na watalii, na nchi ama mbuga ambazo zina wanyama hawa huvutia watalii wengi sana.

Watu hawa wenye asili ya jamii ya kimasai wanashiriki katika mchezo au densi ya kuruka. Hii ni densi maarufu sana kwa jamii ya kimasai ambayo inatumika kukaribisha watu ama kutumbuiza watu tofauti tofauti.

Watu hawa wanashiriki katika densi ya kiasili. Densi hizi zinapendwa sana na watu wengi inayotumiwa katika kutumbuiza watalii ama watu wengine wanapenda sana kuzitazama densi hizi, ndipo wachezaji wa densi hizi hupata kualikwa katika sehemu tofauti tofauti ili kufanya densi hizi.

Sehemu hii ya mto imetupwa maji taka mengi sana. Hii ni hatari sana kwa binadamu ambayo wanatumia maji haya au kwa viumbe ambavyo inaishi kwenye mito. Hii hahistahili kwani inaleta mathara ya kiafya kwa binadamu na viumbe vya mitoni.

Twiga huyu anafanya matembezi katika mbuga. Twiga ni moja wapo ya wanyama warefu sana duniani. Twiga ni kivutio kikubwa sana kwa watalii wengi na sehemu ambazo zina twiga huwa zinapata pesa nyingi za kitalii.

Watu hawa wanasafisha mto ambao umejazwa na kutupwa maji taka kiholela. Kutupwa kwa maji taka kiholela ni hatari, kwani inaathiri afya ya watu wanaotumia maji ambayo yamewekwa uchafu kutokana na kutupwa kwa hayo maji taka.

Punda milia hawa wanakula nyasi katika mbuga, hii inaonekana kuwa mbuga kuu ya Nairobi. Mbuga hii ni mbuga njema sana kwani ni mbuga iliyo kando ya jiji ambayo sio jambo la kawaida kwani hakuna jiji lingine duniani ambalo lina mbuga kando yake.

Tingatinga hii inatumika katika kubomoa jumba. Ubomozi wa nyumba ni jambo ambalo linafaa kufanywa kwa makini sana kwani lisipochungwa linaweza kuleta madhara mengi ama hata kuleta maafa kwa binadamu ambao wako karibu ama wale wanaoendeleza huo ubomozi.

Watu hawa wanasafisha mahala ambapo pamewekwa maji taka mengi sana. Watu hawa wamevalia nguo ambazo zinawasaidia kujiepusha na kuathiriwa na uchafu ulio hapa. Hii ni muhimu kwani inasaidia kuhifadhi afya ya watu.

Mto huu una maji machafu sana kutokana na kutupwa takataka kando na ndani ya mto huu. Hii ni hatari sana kwa hali ya watu wanaoishi karibu hapa kwani maji haya yana madhara kubwa kwa binadamu na kwa afya ya mtu yeyote anayotumia.

Mtu huyu anasaidia tembo mchanga kupata chakula, tembo ni wanyama mkubwa sana, ni mojawapo wa wanyama wakubwa duniani kote. Tembo ni wanyama pendwa na huvutia watalii wengi sana. Mahala palipo na tembo pana vutia watu wengi hivyo kutengeneza pesa nyingi kutoka na malipo ya kitalii.

Hawa ni mbuni ambao wanatembea katika bunga. Hii inaonekana kuwa bunga ya Nairobi ambayo ni bunga nzuri sana kwani ni bunga iliokando ya jiji. Mbuni ni wanyama pendwa sana na wanavutia watalii wengi sana.

Watu hawa wamebeba takataka katika mkokoteni. Hii ni hali halisi haswa katika mitaa ya mabanda kwenye majiji mengi. Hii ni hali ya hatari kwani uchafu unafaa kushughulikiwa na taalamu ya juu ili kuzuia maafa ama maambukizi ya kiafya.

Mahali hapa pametupwa maji taka ambayo, yameachwa kiholela holela. Hii ni hatari kwa binadamu kwani inaleta magonjwa ambayo inaathiri binadamu, na viumbe vyovyote, vilivyo karibu na hapo.

Mahali hapa pametupwa maji taka mingi sana. Hii ni hali ya hatari kwa watu wote ambao wanaishi karibu na hapa ama wanatumia vitu ambavyo vinatoka sehemu hii. Usafi na kutupa kwa maji taka unafaa kufanywa kwa njia inayostahili ilikuzuia mathara ya kiafya.

Hili ni jumba la bunge ya Kenya. Nyumba hili lilijengwa kabala ya kupata uhuru na serikali ya kikolni. Jumba hili ndilo hutumika na wabunge wa Kenya kufanya vikao vyao.

Hii ni reli ya kisasa. Reli hii inatumika na gari la moshi kubeba watu na mizigo. Reli na magari ya moshi yametumia mitindo ya kisasa ili kuwezesha kuendeshwa kwa kasi na pia kubeba mizigo mingi na watu wengi kwa wakati mmoja.

Mtoto huyu wa tembo anatembea katika mbuga. Tembo ni wanyama ambao ni mojawapo ya wanyama wakubwa sana duniani. Tembo ni kivutio kikubwa cha watalii. Nchi ambazo zina mbuga ambazo zina tembo ziapata pesa nyingi kupitia kwa pesa wanazolipa watalii ili kuja kuwatazama.

Gari hili aina ya kreni linaekelea bomba kubwa chini. Mabomba makubwa kama haya yanatumika katika kusafirisha maji ya kiwango kikubwa au maji taka. Mabomba kama haya yanatumika sana katika miji ama sehemu zilizo na watu wengi ili kusafirisha maji na majitaka kwa kiwango kikubwa.

Watu hawa ni wasanii wa kiasili wanatumia ngoma na mavazi ya kiasili ili kutimbuiza watu. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi haswa katika sehemu za kiafrika ambapo watalii wanapenda kutazama na kutumbuizwa na miziki ya aina hii.

Punda milia hawa wanakula nyasi katika mpunga. Punda milia ni wanyama pori pendwa na mashuhuri ambao uvutia watalii wengi sana. Nchi na mpuga ambazo zina wanyama hawa zinavutia watalii wengi sana na upata peza nyingi kutokana na utalii.

Wafanyakazi hawa wamevalia sare za kazi. Sare hizi zinasaidia kuzuia madhara wakiwa kazini, miguuni, mikononi na zile ambazo zinasaidia wenzake kuwaona kwa urahisi ili kuzuia ajali yoyote.

Wanafunzi hawa wanatumia tarakilishi katika mafunzo. Hii ni hali halisi katika sehemu nyingi siku hizi, kwani teknolojia imekuwa inasaidia katika kurahisisha kwa kupata ujumbe, maelezo au mafunzo tofauti tofauti kwa haraka na ukiwa mahali popote.

Mabomba haya yanaunganishwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mabomba haya ni makubwa na yanatumikamika katika kusafirisha maji ya kiwango kikubwa. Hii ni muhimu kwani inasaidia kupeleka maji kwa sehemu ambazo zinahitajika kwa njia iliyo salama na kwa njia ya urahisi.

Twiga huyu amefungua mdomo wake. Twiga ni wanyama pendwa sana na wanavutia watalii wengi sana. Nchi na sehemu ambazo zina twiga huwa zinapata pesa nyingi kupitia kwa pesa ambazo zinalipwa na watalii ili kuja kuzitazama.

Mtu huyu anamwagilia maji kwenye miche ya mimea. Miche ya mimea inahitaji maji mengi. Maji mengi huyasaidia kunawiri hata kama hali ya anga haina mvua ama sio hali ya anga ambayo ina andaana na miche hiyo.

Twiga ni mnyama ambaye anapendwa na watu wengi sana. Sehemu, mbuga au nchi ambazo zina twiga hupata watalii wengi sana, hivyo zinatengeneza pesa mingi sana kupitia kwa malipo ya kitalii ambao hulipia ili kuja kuzitazama.

Huyu ni simba jike ambaye yuko kwenye mbuga. Kuna watalii waliokuja kutazama. Utalii ni jambo ambalo limetiliwa maanani na serikali za nchi nyingi ambayo inasaidia katika kusaidia katika hali ya uchumi ya nchi tofauti tofauti.

Watu hawa wanapanda mlima, shughuli hii inapendwa na watu wengi sana, kwani kando kuwa na manufaa ya kitalii ambayo ni kujitembelea na kujionea mandhari mazuri, ina manufaa ya kiafya. Kwani mwili unafanya mazoezi hivyo inasaidia kuwa na afya ya hali ya juu.

Gari hili ambalo ni gari la usafiri wa umma lina bango ambalo linaashiria sehemu ambayo gari hiyo inaelekea na pia linaashiria vituo kadha wa kadha ambalo gari hilo litasimama ili abiria wengine kupanda na abiria wengine kushuka.

Hii ni sehemu ya barabara kuu. Barabara kama hizi zinapatikana mijini haswa na zinasaidia katika kupunguza msongamano wa magari. Hii ni kwa sababu barabara kama hizi zinaweza kuendeshwa magari mengi sana kwa wakati mmoja.

Hizi ni gari za wasafiri wa umma na zina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Gari hizi ni muhimu sana kwa uchumi wa nchi kwani zinasaidia katika kusafirisha watu na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi. Hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba watu wanaendeleza shughuli zao za kila siku.

Hiki ni kituo cha mabasi cha wasafiri wa umma. Gari hili lina bango juu yake ambalo linaeleza wapi gari hilo linaenda. Gari kama hizi zinatumika sana haswa katika masafa marefu, kutoa watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Magari kama haya ni muhimu sana, kwani yanasaidia katika kusafirisha watu tofauti tofauti kutoka sehemu moja hadi nyingine. Watu hawa wanapaswa kulipa nauli ili kutumia huduma hizi za magari.

HIli ni gari la usafiri la umma. Gari hili linatumika kubeba wateja kutoaka mahali pamoja hadi pengine. Magari haya ni maharufu mijini na sehemu kama vile soko. Aliyekando ya gari hili ni makaga ambaye anasaidia dereva kuokota nauli na kusaidia wateja kuingia kwenye gari na kushuka.

Hili ni gari la usafiri wa umma ambalo lina nambari za usajili za nchi ya Kenya. Gari hili lina bango ambalo linaashiria wapi gari linapoenda, pamoja na vituo tofauti tofauti ambalo gari hilo linasimama, ili kuruhusi abiria kushuka na wengine kupanda.

Hizi ni gari za usafiri wa umma. Gari hizi ni muhimu sana kwani zinasaidia sana katika kuhakikisha kwamba watu wanatoka sehemu moja hadi nyingine. Hii inasaidia watu kuendelea na shughuli zao za kila siku. Gari hizi pia saa zingine zinasaidia katika kubeba mizigo ambayo inatoka sehemu moja hadi nyingine.

Hiki ni kituo cha magari za wasafiri wa uma, hapa pameegeshwa magari aina ya Van ambayo yana usajili wa Kenya. Magari haya yana mabango ambayo yanaeleza mahala tofauti tofauti ambapo yanaelekea.

Bango hili linaonyesha nambari ambayo inaashiria njia ambayo gari inaenda, pamoja na vituo tofauti tofauti ambavyo gari hilo litasimama. Huu ni mtindo maarufu sana nchini kenya katika jiji kuu ambalo ni Nairobi.

Hiki ni kituo cha magari cha usafiri wa umma. Magari haya yana mabango juu yake ambayo yana maelezo mengi, ikiwemo, nauli ambayo inalipwa, sehemu ambayo gari hilo linaelekea pamoja na sehemu lingine ambalo gari hilo litasimama, ili kuruhusu abiria kushuka na wengine kupanda.

Hii ni barabara ambayo imewekwa alama za barabarani inavyopaswa. Barabara hii ina sehemu maalum za watu ambao wanatembea kwa miguu hutumia. Barabara hii inaashiria magari jinsi ya kuenda na jinsi ya kupinduka.

Hiki ni kituo cha mabasi za usafiri wa umma. Basi hili lina nambari za usajili za nchi ya kenya. Mtu mmoja ameshikilia bango ambalo linaonyesha wapi gari Lina enda na pia vituo kadha wa kadha ambalo gari hilo litasimama ili kuruhusu abiria kushuka au abiria wengine kupanda.

Magari haya ambayo ni usafiri ya umma yanaonekana imesimama katika mahala ambapo kunaonekana kuwa kituo cha mabasi. Mabasi haya yanajulikana sana nchini Kenya katika mji wa Nairobi ambako wanatumika katika usafiri wa umma.

Gari hili ambalo ni la usafiri wa umaa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna bango ambalo linaloonyesha mahali gari linaenda na pia vituo kadhaa wa kadhaa ambalo gari hilo litasimama ili kushukisha ama kuabiri abiria wengine.

Hiki ni kituo cha mabasi cha usafiri wa umma. Kuna bango ambalo linaonyesha mahala ambapo magari zinaenda pamoja na sehemu mbali mbali ambazo gari zitasimama ili kuruhusu abiria kushuka na mwengine kuabiri.

Hiki ni kituo cha magari cha usafiri wa umma. Gari hili ambalo lina nambari za wasajili za nchi ya Kenya , linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Gari kama hizi ni muhimu kwani zinasaidia watu ambao hawamiliki magari kuweza kutoka sehemu moja hadi nyingine na kulipia nauli ili kutumia gari hizi.

Hiki ni kituo cha mabasi cha wasafiri wa umma. Watu hawa wameshikilia mabango ambayo yanaonyesha basi zinaenda sehemu gani na vituo tofautitofauti ambazo gari hizi zitasimama ili kuruhusu abiria kushuka na wengine kupanda.

Mahali hapa pana magari mengi ya usafiri wa umma. Haya mgari ni muhimu sana, kwani yanasaidia binadamu ambao hawajamiliki gari baado kuweza kutoka sehemu moja hadi nyingine. Abiria hawa wanapaswa kulipa nauli ili kutumia gari hizi.

Gari hili ambalo ni gari la usafiri wa umma lina nambari za usajili za nchi ya Kenya. Magari kama haya ni muhimu kwa nia inasaidia watu ambao hawamiliki magari kutoka sehemu moja hadi nyingine. Watu hao ambao ni abiria wanahitajika kulipa nauli ili kutumia magari haya.

Mahali hapa panapatikana nchini Kenya katika mji mkuu amabo ni Nairobi. Mahali hapa panajulikana kama pangani. Inaonekana basi la abiria pamoja na magari mawili ya kibinafsi kwenye barabara.

Basi hili la matumizi ya umma limeegeshwa kando ya barabara katika kotuo cha mabasi ili kuruhusu abiria kuabiri ili kuelekea katika sehemu mbalimbali za mji. Basi hili linaonekana kuwa katika jiji.

Hiki ni kituo cha magari za umma. Vituo kama hivi ni muhimu kwani vinasaidia watu ambao hawamiliki magari kuabiri gari hizi, kulipia nauli kisha kupelekwa kutoka mahali pamoja mpaka mahali pengine. Vituo kama hivi ni maarufu sana katika miji ama sehemu ambapo pana watu wengi.

Gari hili ambalo ni gari la usafiri wa umma lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Gari hili lina bango ambalo linaonyesha njia ambayo gari linaenda pamoja na vituo kadha wa kadha ambapo gari litasimama ili kuruhusu abiria kushuka na wengine kupanda.

Hii ni barabara kuu, barabara kama hizi ni maaruufu sana kwenye miji kwani hua ni pana na zinaweza kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Hii inasaidia katika kupunguza msongamano wa magari katika miji yetu.

Haya ni mabasi ya usafiri ya umma ambayo yameegeshwa katikati mwa jiji la Nairobi. Hii ni kutokana na jumba lililo kando ya hiyo basi ambalo linajulikana kama jumba la Kencom, ambapo ni jumba maarufu sana na ni stendi kubwa sana ambayo inatumika na watu wengi sana katika jiji la Nairobi.

Hii ni sehemu ya barabara kuu. Barabara hizi ni muhimu na zinapatikana sana katika sehemu za majiji. Barabara hizi zinaweza kuendesha magari mengi sana kwa wakati mmoja hivyo zinasaidia katika kupunguza msongamano wa magari.

Mahali hapa ambayo ni sehemu ya barabara kuu yana shughuli tele kwani kuna magari mengi na pia kuna watu wanaotembea kwa miguu wengi. Hii ni hali halisi katika sehemu mingi za miji mikubwa kwani huwa na watu wengi na shughuli nyingi sana zinazoendelea sehemu hizo.

Magari haya ya usafirishaji wa umma yameegeshwa kando ya kituo cha kukunywa mafuta . Magari haya yana mabango ambayo yanaonyesha sehemu ambayo yanaelekea. Kituo hiki ni mojawapo ya vituo maarufu sana katika dunia mzima.

Gari hili la wasafiri wa uma lina bango ambalo linaonyesha mahala ambapo gari linaenda pamoja na sehemu mbalimbali ambapo gari hilo litasimama ili kuruhusu abiria kupanda na abiria wengine kushuka.

Magari ya vani ya usafiri ya umma yanaonekana yamepanga laini kungojea abiria kuabiri ili kuenda mahala wanapoenda. Magari haya yanajulikana kwa safari za masafa marefu. Mahala hapa pana watu wengi na panaonekana kuwa katika mjini.

Gari hili la usafiri wa umma lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Magari hayo ni muhimu kwani yanasaidia binadamu ambao hawaamiliki gari kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi. Abiria hawa wanastahili kulipa nauli ili kutumia huduma hizi za magari.

Gari hili la usafiri wa umma lina bango ambalo linamaelezo ya vitu vingi ikiwemo nauli ambayo inalipwa, sehemu ambayo gari hiyo linaelekea na vituo tofauti tofauti ambalo gari hilo litasimama ilikuruhusu abiria washuke au wapande.

Mtu huyu ambaye ni mhudumu wa gari hili la umma amebeba bango ambalo linaashiria njia ambayo gari hili linaelekea pamoja na sehemu mbalimbali ambapo gari hili lita simama ili kuruhusu abiria kuabiri ama kushuka.

Hili ni gari la usafiri wa umma. Gari hili lina michoro aina tofauti kwenye bodi lake. Huu ni mtindo ambapo inatumika katika mijini kusaidia kuleta urembo kwenye magari ili kuvutia wateja zaidi.

Hii ni barabara kuu. Barabara kama hizi zinatumika hasa katika miji mikubwa, kusaidia kuepusha msongamano wa magari kwani ni pana zinaweza kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Hili ni gari la usafiri wa umma ambalo limeegeshwa katika jiji la Nairobi. Hii ni kulingana na picha inayoonekana nyuma ya gari hili ambalo ni picha ya hoteli maarufu ambayo inajulikana kama, hilton, ambayo iko katikati ya jiji la Nairobi nchini Kenya.

Hii ni mojawapo ya treni za kisasa ambayo inatumika katika usafirishaji. Usafirishaji wa treni imerahisisha namna ya watu kutoka katika sehemu moja hadi nyingine kwa bei nafuu na kwa mwendo wa haraka na kubeba watu wengi ama mizigo kwa haraka na urahisi.

Hiki ni kituo cha mabasi cha usafiri wa umma. Vituo kama hivi ni muhimu kwani, watu ambao hawana magari, wanaweza kuenda na kuabiri gari na kusaidika, katika kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni sehemu ya jiji ambapo polisi wanaashiria magari jinsi ya kuenda. Polisi husaidia kuelekeza magari na kuyaashiria ili kuenda ama kuyapisha mengine. Hii inasaidia katika matumizi mazuri ya barabara.

Gari hili la usafiri wa umma lina nambari za usajili wa nchi ya Kenya. Magari haya ni muhimu kwani yanasaidia binadamu ambao hawamiliki magari kuweza kutoka sehemu moja adi nyingine. Abiria hawa wanapaswa kulipa nauli ili kutumia huduma za gari hizi.

Basi hili ni mojawapo ya mabasi ya masafa marefu. Mabasi haya, inatambulika sana nchini, Kenya, haswa katika miji ya Mombasa, na Nairobi ambapo yanatumika kusafirisha watu kati ya miji hizo miwili na sehemu nyingine za nchi na hata nje ya nchi.

Gari hili ni la wasafiri wa umma. Gari hili lina bango ambalo linaonyesha mahala ambapo gari hili linaelekea pamoja na vituo tofautitofauti ambazo gari hili litasimama ili kuruhusu abiria kushuka au wengine kuabiri.

Hiki ni kituo cha mabsi cha usafiri wa umma. Kituo hiki kina watu ambao wamebeba mabango yanayoashiria wapi gari zinaenda na pia vituo tofautitofauti ambazo gari hizo zitasimama ili kubeba abiria wengine au kushukisha wanaotaka kushuka.

Hili ni gari la abiria la umma. Gari hili lina michoro tofauti tofauti. Mtindo huu wa michoro ni maarufu sana katika nchi za Kiafrika haswa katika nchi ya Kenya. Mtindo huu umeendelea kuwavutia wateja na hivyo imeendelea kuongeza umaarufu wake katika sekta ya usafirishaji.

Gari hizi ni gari za usafiri wa uma ambazo zinaegeshwa katika stegi ya mabasi ambapo zinangojea kubeba abiria ili kuwasafirisha kule waendako. Abiria wanaonekana wengine wamegonjea mabasi ambayo yanaelekea kule waendako katika stegi hiihii bado.

Mahala hapa, pana magari ya usafiri wa umma. Magari aina hii ni muhimu sana kwani yanasaidia watu kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi. Abiria hawa wanapaswa kulipa nauli ili kutumia huduma hizi.

Gari hili lenye nambari za usajili wa nchi ya Kenya, ni gari ya wasafiri wa umma. Gari hili lina bango ambalo linaonyesha njia ambayo gari hiyo inaenda, pamoja na sehemu tofauti tofauti ambalo gari hilo litasimama, ili kuruhusu abiria kuabiri na wengine kushuka.

Magari haya ya usafiri wa umma pamoja na magari mengine yapo barabarani. Magari ya usafiri wa umma ni magari muhimu sana kwani yanasaidia wale watu ambao hawamiliki magari kuweza kupata kutoka sehemu moja hadi nyingine na kulipia nauli ili kutumia magari haya.

Mabomba haya hutumika katika kusafirisha maji taka. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba hakuna mafuriko ya maji taka katika sehemu isiyofaa. Hii pia inasaidia kupitisha maji taka na kupeleka sehemu za kudhibiti na kuangalia maji taka na wataalam.

Mabomba haya ya maji yameunganishwa na tangi. Hii inasaidia katika kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa hali ambayo imedhibitiwa, hii inasaidia kuhakikisha kwamba watu wanapata maji ambayo yanatumika katika matumizi tofauti, tofauti, manyumbani, viwandani na sehemu zingine.

Huu ni mfereji ambao umeuganishwa kwenye bomba la maji. Mifereji inasaidia kudhibiti maji kwa kufuga au kufuguwa hii inasaidia kuhakikisha kwamba hakuna uharibifu wa maji kutokana na kumwagika kwa maji kiholelaholela.

Hii ni tangi ya maji ambayo imeuganishwa na bomba linaloleta maji katika tangi hii. Hii inasaidia katika kuhifadhi maji. Maji yenye tangi hii yanasaidia kwenye mambo mingi ikiwemo manyumbani, viwandani na mahala pengine ambapo watu wanahitaji maji.

Tingatinga hii inachimba mtaro. Mitaro kama hii inachimbwa na tingatinga inasaidia katika ujenzi wa mabomba ambayo yanatumika kupitisha majitaka ama uchafu wowote. Tingatinga hizi pia hutumika katika kuchimba mahali ambapo pana ujenzi wa aina kubwa.

Mabomba haya ya maji yameunganishwa na yanasaidia katika kusafirisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hii ni hali ambayo inasaidia sana binadamu kuhakikisha kwamba wanapata maji katika sehemu wanazofaa kama vile nyumbani, viwandani na sehemu nyingine.

Hizi ni mitambo za kusukuma maji ambazo zimeuganishwa na mabobamba ili kusaidia katika kupeleka maji kwa sehemu ambazo zinahitaji. Mipango kama hii inafanywa hasa katika miji kupeleka maji kwa manyumba ya watu, viwanda na sehemu nyengine ambazo zinahitaji maji.

Hizi ni mashine za kusukuma maji ama pump ambazo zimeunganishwa na mabomba ambayo yanaonekana kuwa yanatumika kusukuma maji katika maeneo tofauti tofauti kwa matumizi ya watu tofauti tofauti mahali walipo.

Gari hili limebeba takataka. Magari ya takataka ni muhimu kwani yanasaidia katika kutoa takataka sehemu zisizofaa na kupeleka takataka kwenye sehemu maalum ya kudhibiti takataka ambazo zinatumika katika kubadilishwa kwa vitu vingine ambazo zinaweza tumika katika maisha ya mwanadamu.

Hiki ni kituo cha kuuza maji. Vituo kama hivi ni maarufu mijini, na inatumika, kuuza maji ambayo yametayarishwa, na kusafishwa kwa minajili ya kutumika, kunywa, na wanadamu.

Sehemu hii inaonyesha magari ya usafiri wa umma. Magari haya ni muhimu sana kwani yanasaidia binadamu ambao hawa miliki gari kuweza kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi. Abiria hawa wanapasua kupata nauli ili kutumia huduma hizi Za hizi magari.